Shamba ambalo linaonekana ni la migomba, migomba iliyopandwa kwenye foleni inaonekana kuwa imenawiri na yenye afya njema. Migomba hii kuna ambayo ni mirefu zaidi ya mingine, na mingine inaoneka kuwa ndiyo inaanza kumea.

Soko la wazi ambapo watu wamekaa na wengine wamesimama wakizungukwa na mafungu mengi ya ndizi mbichi. Watu hao huenda ni wakulima au wauzaji wa ndizi waliokuja kuuza mazao yao ya sokoni ,mazingira ya sokoni yanaonekana kuwa ya kijijini au maeneo ya mashambani.

Mwana dada mmoja ambaye anaonekana kuwa na ujuzi wa kukamua ng'ombe ambaye amefungwa kwenye miguu yake na kamba. Anaonekana kuwa mtulivu sana huku akikamuliwa. Mwanadada huyu amechuchuma huku akimkamua ng'ombe huyu.

Shamba ya migomba iliyojaa ndizi mbichi zilizokomaa vizuri. Kuna mtu amevaa shati jekundu na kilemba amesimama katikati ya shamba akiangalia mavuno hayo mazuri kwa furaha au kutathimini hali ya mazao.

Ndizi zilizokomaa, kuna mwanaume mmoja anayeonekana kuwa na furaha sana kwa sababu ameushikilia mgomba wa ndizi, kuna gari lilofunguliwa milango kuashiria ya kwamba huenda ni gari la biashara, kuna watu wengine wanaonekana kule nyuma wana wakiwa kwenye harakati ya ununuzi, huenda hii ni soko.

Mwanadada mmoja ambaye anaonekana kuwa na tabasamu, anakamua ngo'mbe akiwa ameshika kibuyu ambacho anatia maziwa yale ndani. Anaonekana kuwa na furaha sana.

Mitungi ya maziwa iliyopangwa kwenye foleni. Wanaume wawili wanaonekana kumwaga maziwa ndani ya tangi kubwa, wengine wakiwa nje wakiwa wamepanga kwa laini kupeana maziwa.

Mgomba wa ndizi wenye ndizi ambazo zinaonekana kuwa zimekomaa zenye rangi ya kijani kibichi, zinaonekana kuwa na afya, ambazo ziko katikati ya mgomba ambao unaonekana matawi yake mengine yamekauka.

Mwanabiashara mmoja ambaye yuko kwenye pikipiki, amebeba mitungi ya maziwa ambayo iko nyuma ya pikipiki ile, anonekana kuwa kwanye shughuli ya kuuza, pia ana gunia ambayo ina maandishi.